Chini, udongo ya kijivu. Ng'ombe wawili wamelala. Rangi yake ya ngozi nyeupe na madoa meusi. Moja ana kipuli kwa masikio.

nyumba moja iliyotengenezwa kwa mawe ina dirisha nyeupe, kando yake mti yenye majani mengi.

Kiganja moja ya mkono imeshikilia sahani nyeupe ya mviringo. Juu yake imepakuliwa pilau, kachumbari, limau na kamba waliochomwa kwa makaa.

Ufuoni mwa bahari mna mchanga wa hudhurungi. Miti mikubwa imemea yenye matawi ya kijani. Chini yake viti vilivyotengenezwa kwa mbao.

Birika moja iliyotengenezwa kwa alumini inamimina chai ya majani ndani ya kikombe ilipo juu ya meza.

Migomba ya ndizi yenye matawi ya rangi ya kijani ina mikungu iliyofunikwa kwa nailoni ya samawati hafifu.

Juu ya meza mna sinia iliyotengenezwa kwa alumini imepakuliwa pilau, nyama na viazi, kando yake kachumbari na rojo.

Mwanamke mmoja amesimama kimusti huku ameshikilia mfereji. Kando yake ng'ombe wenye ngozi nyeupe wamo ndani ya zizi.

Akina mama watatu wamesimama kimusti wameshikilia samaki waliokaushwa kwa moto. Wengine wamelazwa juu ya jukwaa yenye chuma.

Ng'ombe mmoja mwenye ngozi nyeupe na madoa meusi amesimama zizini huku mashine yakumkamua maziwa iko kwa matiti.

Vipande nyeupe ya mhogo zimechomwa kwa makaa. Zipo juu ya waya. Kando yake, mahindi.

Chini sakafuni mna kikapu iliotengenezwa kwa makuti, ndani yake, viazi, gazeti na karatasi ya nyloni .

Juu ya meza pamepakuliwa samaki wawili mmoja ame kaangwa kwa mafuta mwengine kwa mchuzi kando sima na kachumbari.

Mgomba wa ndizi yenye matawi kijani kibichi ina mkungu ulio na matunda yamekomaa.

Sahani nyeusi imepakuliwa biriani, mchuzi wa nyama na kachumbari lililotengenezwa kwa avocado, kitunguu na nyanya.

Jiko moja la gesi linawaka moto mbele yake kuna nyama ya kuku yaitwa shawarma pamoja na sinia na vijiko.

Treno moja, rangi yake kijivu iliyokolea. Imebeba sahani tatu nyeupe, imepakuliwa wali, samaki yenye mchuzi, kwa kachumbari.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga ya hudhurungi na mwani imetapakaa. Mbele miti ya mitende na minazi zimemea.

Ufuoni wa bahari, mna mchanga mweupe. Gurudumu la gari, mbele nyumba yenye kuta na kando yake miti ya minazi.

Mtu mmoja amevalia shati la waridi na kofia nyekundu, yupo shambani iliyojaa migomba na mikungu ya ndizi.

Sokoni akina mama wameketi kwa viti mbele yao mna meza zilizo na samaki ambao wamevuliwa kwa maji aina ya Tilapia, una na dagaa.

Kiganja moja ya mkono imeshikilia sahani nyeupe. Juu yake pamepakuliwa mahamri tano pamoja na rojo ya kijani.

Juu ya meza kuna tray ya rangi ya kijani kibichi. Juu yake samaki wamevuliwa aina ya tilapia, una, dagaa na kamba.

Ufuoni wa bahari kuna mti wa mkoko, mpaipai, na mashua zilizopakia. Chini mchanga ya hudhurungi.

Juu ya meza mna trey zilizotengenezwa kwa plastiki na alumini. Imepakuliwa mishikaki, viazi na mihogo iliyochemshwa.

Ndoo zilizotengenezwa kwa plastiki pamepakuliwa karafuu, unga, pilipili manga. Nyuma mna uteo na ufagio zilizoanikwa ukutani.

Juu ya meza mna sahani nyeupe. Imepakuliwa samaki wawili waliokaaangwa kwa mafuta kwa mboga ya mabenda. Kando mna limau na pilipili.

Wahudumu wawili wamevaa shati nyekundu. Wote wamebeba tray iliyopakuliwa mishkaki ya nyama na samaki waliokaangwa.

Juu ya meza mna sahani tatu. Kwanza imepakuliwa mishakiki, pili vibanzi, nyingine viazi karai.

Bakuli moja imetengenezwa kwa chuma, ndani yake kuna crisps , nyuma mfuko wa unga wa ngano, kando yake mtungi wa manjano.

Mtu moja amesimama kando na mikungu ya ndizi zilizopangwa kimusti juu ya zingine, kando kuna hema nyeupe.

Mwanamme mmoja amevalia shati nyekundu. Yuko upande wa kushoto. Mbele yake mna meza moja imepakuliwa mshakiki, samosa, viazi na kachumbari.

Shambani, mwanamke mmoja amechuchumaa. Kando yake, mahindi zimepandwa. Chini, maharage.

Juu ya meza mna sahani ya rangi ya duara, imepakuliwa viazi karai, soseji , kachumbari na pilipili iliyotengenezwa kwa parachichi.

Ufuoni wa bahari mna mchanga mweupe kando yake bango ya samawati na mti mkubwa mbele minazi.

Ufuoni wa bahari mna mchanga mweupe. Juu yake kamba ya samawati. Mbele msitu wa kijani na ghorofa. Kando yake mti wa mnazi umesimama.

Mwanamke mmoja amevalia koti nyeupe na dera huku anamimina maziwa kupitia kwa ndoo ya chuma ndani ya dramu .

Ufuoni mwa bahari mna mchanga wa hudhurungi, mbele miti ya minazi imemea ju angani mawingu ya kijivu.

Sakafu nyeusi, juu yake kuna sahani moja nyeupe ya mviringo. Juu imepakuliwa viazi karai.

Mnyama mmoja wa pori, anaitwa kiboko. Ngozi yake ni nyeusi, amesimama uwanjani. Nyuma kuna kdimbwi ya maji.

Juu ya meza mna sinia moja kubwa. Imepakuliwa pilau, viazi karai, kachumbari, pamoja na pilipili.

Nje shambani mna migomba ya ndizi, mchanga ya hudhurungi, juu angani mawingu ya kijivu.

Malori mawili yanapakua mikungu ya ndizi, huku watu wanashusha mizigo wanayatandika chini.

Ufuoni wa bahari, mna mchanga mweupe. Juu yake, mwani imekusanyika pamoja na mikoko ya nazi, miti na nailoni.

Mzee mmoja amevalia shati na walai kichwani mbele yake mna meza na ndoo ya kijani samaki walio vuliwa baharini nyuma mna chombo kilicho tengenezwa na chuma.

Juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao pameandaliwa samaki, wali kwa maharagwe kachumbari mbele mna chupa ya soda fanta.

Mwanamme mmoja amesimama, amevalia koti la samawati. Mbele yake kuna meza yenye samaki wadogo waliovuliwa majini, kando mna kuta nyeupe.

Muhudumu mmoja ameshikilia trei ilio beba sahani ilo pakuliwa vibanzi, nyama ya samaki na kuku sharubati pamoja na kachumbari.

Juu ya meza mna tray ya kijivu. Imepakuliwa sahani nyeupe. Ya kwanza maharage, ya pili kachumbari, ya tatu samaki, ya nne wali.

Meza nyeupe juu yake kuna tray moja imepakuliwa vibanzi, kamba, kachumbari, limau na mchuzi. Kando yake mna bakuli ya kijivu.

Juu ya meza kuna sahani nyeupe ya mviringo imepakuliwa sima, samaki yaliyokaangwa na mboga ya majani.

Juu ya meza mna sahani saba. Ya kwanza imepakuliwa samosa , pili viazi, ya tatu mitai, ya nne mahamri na, ukwaju wa pilipili.

Bustani moja ina miti mikubwa aina ya mibuyu. Chini yake bendera zimedungwa kwa ardhi na nyasi inamea.

Mtu mmoja amevalia vazi ya manjano, huku amebeba mtungi ya kunyunyiza dawa kwa ng'ombe. Yuko zizini.

Juu ya meza, mna chapati, piliyokandwa kwa unga wa ngano. Juu yake, nyama ya kuku yaitwa shawarma. Kando kiganja cha mkono inaandaa chakula.

Ndama wanne wenye ngozi nyeusi na madoa meupe wamesimama pembeni mwa zizi nyuma ng'ombe wapo.

Kiganja moja ya mkono yenye ukucha imeshikilia bajia ilioko juu ya sahani nyeupe na viazi karai.

Juu ya meza mna sahani tatu, moja imepakuliwa biriani kwa nyama ya mishikski, ya pili mchuzi, mengine mboga za majani.

Juu ya meza mna bakuli iliyotengenezwa kwa chuma. Juu yake nyama ya mishkaki. Kando na sahani yenye vibanzi na kabichi.

Chini sakafuni mna sinia iliyotengenezwa kwa alumini. Imepakuliwa biriani, mchuzi wa nyama na kabichi. Mbele paka amelala.

Juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, mna tray nyeusi. Sahani moja imepakuliwa biriani kwa mchuzi na kachumbari. Kando mna mchuzi wa nyama na samosa.

Juu ya meza, mna viazi karai, rangi yake, ya manjano. Kando yake, mna trei iliyotengenezwa kwa chuma, nailoni ndani yake samosa.

Kabati moja iliyotengenezwa kwa glasi, ndani yake mna sambusa, vibanzi, mishkaki, na, mkate wa sinia.

Juu ya meza mna sahani nne moja ina vijiko nyingine sima, kachumbari, samaki yenye mchuzi.

Kiganja moja ya mkono yenye ngozi nyeusi. Chini mna jiko la makaa. Juu yake nyama yaitwa mishkaki inachomwa.

Kidimbwi cha maji masafi. Ndani yake samaki wanaoegelea huku kivuli cha mti kinaonekana juu ya maji.

Ufuoni wa bahari. Kuna meza ambayo imeandaliwa nyama choma, tomato na limao. Mbele watu wanaogelea.

Jiko, moja , yenye sufuria nyeusi , ndani yake, mna mafuta ya uto, ya moto yanakaanga mahamri.

Kwenye mbuga majira ya jioni na miyale hafifu ya jua yanayochomoza chini ina mchanga.

Juu ya meza mna sinia moja. Juu yake bajia ambao wamekaangwa kwa mafuta na viazi. Kando kiganja nyeupe ya mkono.

Barabarani jamaa mmoja amevalia shati na kofia ya rangi ya samawati. Mbele kushoto kuna duka iliyotengenezwa kwa matofali. Kando yake mti mkubwa.

Jiko ya gesi juu yake mna karai yenye mafuta huku crips zinatokota zawekwa juu ya sinia nyeusi.

Juu mezani mna sinia kubwa iliyotengenezwa kwa alumini . Imepakuliwa pilau ,mchuzi wa nyama, kachumbari kwa mayai.

Mtu mmoja amevalia shati, ameshikilia ndizi imebambuliwa maganda. Kando yake mna mkungu huku anatabasamu. Nyuma yake mna kuta.

Mama mmoja ameketi kwa kiti. Mbele yake mna jiko la makaa na karai. Anakaanga samosa, bajia na viazi.

Juu ya meza iliotengenezwa kwa chuma kuna kaa waliovuliwa majini. Juu kuna tray na pilau iliopakuliwa.

Mgomba wa ndizi yenye matawi ya kijani na mkungu uliokomaa inayotumika kupika matoke.

Kijana mmoja amevalia shati nyeupe, huku anamimina sharubati kwa chupa. Kwa meza, mna kaimati, mkate wa sinia. Mbele mteja amesimama.

Ufuoni wa bahari mna miti mikubwa ya mibuyu, majani yake rangi ya kijani. Kando mtu mmoja anatembea.

Mtu mmoja amesimama amevalia vazi ya samawati. Mbele yake mna meza yenye imepakuliwa mishkaki ya nyama.

Bustani la maua, chini kuna njia iliotengenezwa kwa mawe. Kando na manyasi zilizopandwa, mbele kuna mti.

Mchuzi mmoja amevalia shati ya hudhurungi. Mbele yake kuna nyama ya kuku yaitwa shawarma. Inayochomwa kupitia kwa moto wa gesi.

Juu ya meza mna sinia mbili zilizotengenezwa kwa alumini. Moja imepakuliwa wali wa manjano, rojo na kachumbari, nyengine ina ndizi.

Mnyama wa porini anaitwa kobe. Amesimama chini sakafuni. Mgongo wake una nyumba anayoishi.

Mama mmoja amevalia vazi nyekundu. Mbele yake kuna meza. Juu kuna sinia ya mviringo na samaki waliokaangwa kwa mafuta, wanaitwa tilapia.

Juu ya meza na sahani moja nyeupe imepakuliwa samaki aliyekaangwa, wali na matawi ya dania.

Ufuoni mwa bahari mna mchanga mweupe. Juu yake, mwani imetapakaa. Mbele, mti wa mnazi na mikoko. Kando nyumba imejengwa.

Mzee mmoja amevalia shati ya samawati na kofia kichwani. Kando kuna nyumba yenye kuta ya matope na paa ya makuti.

juu ya meza mna sahani moja nyeupe, umbo lake duara, umepakuliwa wali wa nyama na mchuuzi.

Ufuoni kwa bahari kuna mchanga mweupe, juu yake mwani imetapakaa. Mbele majumba yenye kuta nyeupe na paa ya makuti, kando yake miti ya minazi.

Mchuuzi mmoja amevalia shati nyekundu. Huku anakaanga mihogo kupitia kwa jiko la makaa. Mbele yake wanunuzi wamesimama.

Kidimbwi cha maji yenye rangi ya hudhurungi hafifu. Ndani yake samaki wanaogelea aina ya tilapia .

Barabarani mnakuta upande ya kushoto nyuma yake msitu. Mbele mnara ulitengenezwa kwa chuma.

Ufuoni wa bahari kuna mawimbi ya maji. Mbele miti ya minazi iliyo karibu na kichaka ya majani.

Banda la ng'ombe kushoto wenye ngozi nyeusi. Kulia mmoja wa manjano. Katikati kuna njia ya kupita juu paa ya mabati.

Mchuuzi mmoja amesimama kando na jiko la makaa. Juu yake kuna karai iliyo na mafuta ya kukaanga crisps za muhogo.

Ufuoni mwa bahari una mashua imepakia, chini mchanga mwupe mwani imetapakaa. Mbele mti ya minazi na nyuma nyumba yenye paa ya makuti.

Meza moja iliyotengenezwa kwa mbao. Juu yake sahani imepakuliwa pilau kwa ndizi na kachumbari.

Juu ya meza kuna bakuli ya nusu duara. Ndani yake kuna maziwa lala meupe pepepe.

Juu ya meza mna sinia mbili, moja imepakuliwa pilau, mchuzi wa nyama, kachumbari, mkate wa sinia pamoja na pilipili.

Ufuoni mwa bahari mna mchanga mweupe. Juu yake mwani imetapakaa, kando miti ya minazi imemea.

Mama mmoja amevalia leso ya kijani kiunoni, shati nyekundu, mbele yake mna sinia wamepakuliwa kamba waliovuliwa majini.

Kidimbwi cha maji kando yake, imezungukwa na kichaka ya majani mbele, miti aina ya bamboo na sakafu iliyotengenezwa kwa mawe.

Ufuoni wa bahari mna mawimbi madogo ya maji. Mchanga mweupe. Kando kichaka cha kijani kimemea. Mbele miti ya minazi.

Mama mmoja ameegemea kwa meza juu yake mna samaki walio kaangwa kwa mafuta nyuma kuna hema ya kijani.

Juu ya meza pamepakuliwa nyama ya mishakaki, chapati, mahamri, mikate ya sinia pamoja na kachumbari.

Mtu mmoja amevalia shati ya samawati amesimama kando na jiko hilo lililotengenezwa kwa chuma, juu lina nyama laitwa mishikaki.

Kuta moja yenye rangi nyeupe, nyuma kuna jukwaa lenye tangi nyeusi, kando na miti zilizopandwa chini pamemea nyasi ya kijani.

Mwanaume mmoja amevalia shati na kofia kichwani huku anashikilia ndizi zilizo iva ziko juu ya mgomba wenye matawi ya kijani.

Ufuoni wa bahari, kuna mchanga la hudhurungi na mti mkubwa wa mbuyu wenye matawi ya kijani.

Barabarani mna kuta iliyotengenezwa kwa mawe, nyuma yake msitu. Mbele mna mnara wa umeme inayotumika kwa mawasiliano.

Juu ya meza mna tray moja, ndani yake samaki amekaangwa kwa mchuzi na matawi ya dania. Kijiko imechota.

Juu ya meza mna sahani nyeupe ya mviringo imepakuliwa wali, samaki waliokaangwa, limau na kachumbari.

Kichungi ni kimoja ya mviringo. Rangi yake kijani kibichi. Katikati kwenye neti kuna bidhaa nyeupe pamoja na kijiko.

Meza moja yenye bango ya samawati na mstari mweupe juu imeandaliwa mishikaki, kaimati, mahindi iliyochomwa, chapati na kachumbari.

Juu ya meza, kuna trei nyekundu iliyotengenezwa kwa plastiki. Imepakuliwa mitai iliyokandwa kwa unga wa ngano pamoja na sukari.

Juu ya meza kuna trei zilizotengenezwa kwa plastiki. Zingine rangi yake nyekundu na zambarau. Ndani pamepakuliwa miguu ya kuku kamba pamoja na samaki. Bavuni...

Kiganja moja ya mkono imeshikilia mashine huku inalenga kiti ya maziwa ya ng'ombe aliyesimama kwa miguu.

Mtu mmoja amevalia gambuti mguuni huku ameegemea kwa mti. Nyuma yake mna mikungu ya ndizi na migomba.

Ndani ya hema nyeupe wanawake wamesimama huku wanachoma mishkaki kwa jiko la makaa. Mbele wateja wamesimama.

Juu ya meza kuna trey zilizotengenezwa kwa plastiki. Ndani yake kuna samaki waliovuliwa aina ya dagaa na tuna .

Ng'ombe mmoja, mwenye ngozi nyeupe na madoa meusi. Anakamuliwa maziwa na mkulima aliyeketi kwa kiti, huku anamiminia kwa ndoo iliyotengenezwa kwa chuma.

Juu mezani kuna tray zilizotengenezwa kwa alumini. Zimepakuliwa samaki wa majini aina ya una. Wamechomwa kwa makaa, wamewekwa kwa mshikaki. Mbele, mchuuzi amesimama.

Juu ya meza mna sinia iliyotengenezwa kwa alumini, imepakuliwa biriani kwa mchuzi wa nyama na kabeji.

Mtu mmoja amevalia shati ya samawati huku mkononi ameshikilia viazi tamu. Anamimina ndimu.

Kiganja kimoja cha mkono kimeshikilia ndizi iliyobambuliwa maganda. Nyuma yake zingine zipo yenye rangi ya kijani.

Mchuuzi mmoja amevalia shati jeusi na kofia nyekundu kichwani. Mbele yake anapakua mkate wa sinia, viazi na pizza .

Juu ya meza pameandaliwa vyakula tofauti; samaki, vibanzi, ukwaju, mishikaki pamoja na kachumbari.

Juu ya meza kuna sinia yenye vibanzi, samosa, mishkaki, mitai na mkate wa sinia. Kando yake wachuuzi wanapakua vyakula.

Juu ya meza mna mishikaki ya nyama iliyodungwa kwa vijiti. Kando yake nyama ya pweza iliyokaangwa.

Juu ya meza kuna madafu yaliyo chanuliwa, nyuma yake mzee mmoja amesimama, amevalia shati na walahi kichwani.

Juu ya meza mna sahani nyeupe juu yake sahani amekaangwa kwa mafuta aina ya tilapia kando mna kachumbari limau na rojo.

Bustani, kuna njia yenye sakafu iliyotengenezwa kwa mawe. Kushoto na kulia kuna miti ya minazi iliyopandwa katikati mwa nyasi ya kijani kibichi.

Juu ya meza, mna sinia iliyotengenezwa kwa alumini . Imepakuliwa pilau kwa nyama, kachumbari na viazi.

Juu ya meza, kuna sahani ya mviringo. Imepakuliwa samaki wawili waliokaangwa na kupakwa mchuzi ya manjano na matawi ya dania.

Mtu mmoja amesimama mbele ya jiko la gesi. Linachoma nyama ya kuku yaitwa shawarma. Wapo ndani ya chumba.

Sahani moja ya mviringo, rangi yake, nyeupe. Imepakuliwa wali na rojo ya maharage. Kiganja cha mkono kimeshikilia.

Akina mama wameketi, wamevalia vitenge. Mbele yao mna meza zilizo na samaki ambao wamevuliwa baharini.

Chini sakafuni kuna mikungu ya ndizi rangi yake kijani kibichi. Zimepangwa kwa foleni.

Sokoni mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi zimelazwa chini. Mbele watu wamesimama kwa foleni.

Juu ya meza mna trei za rangi ya kijani. Samaki wengi waliovuliwa baharini aina ya una, pweza na kamba.

kijana mmoja amevalia shati nyeusi na kofia ya nyekundu kichwani, mbele yake meza imepakuliwa viazi karai, kaimati na chapati.

Mwanamme mmoja amevalia koti nyeusi huku anamimina maziwa ndani ya drum nyeupe zilizo juu ya gari.

Shamba iliyopandwa mahindi. Rangi yake kijani kibichi. Matawi yamekuliwa na wadudu.

Ufuoni wa bahari mna jukwaa. Juu yake, mtu ameketi kwa kiti. Ameshikilia sahani imepakuliwa biriani, mchuzi wa nyama kwa kachumbari.

Bustani moja, ya maua, imepandwa miti ya minazi. Kando, kuna njia yenye sakafu ya mawe na globu ya stima.

Meza moja ya plastiki, rangi yake samawati. Juu kuna sahani nyeupe, imepakuliwa wali, mchuzi wa samaki na kachumbari.

Miti mikubwa, moja ina bango imeandikwa pombe na mavazi ya kiuchi hairuhusiwi kando mtu mmoja anatembea, chini mna mchanga.

Juu ya meza kuna sinia moja. Imetengenezwa kwa alumini. Imepakuliwa wali mweupe, rojo ya nyama, viazi na kachumbari.

Mama mmoja amevalia dera ya zambarau, amebeba sahani mkononi, iliyopakuliwa viazi, huku anampa mtu mwenye kiganja. Mkononi ina bendera, chini mna trey iliyotengenezwa kwa chuma.

Mwnaume mmoja amevalia kanzu na walai kichwani. Kushoto na kulia mna wanawake wanaotabasamu, mbele yao mna ndoo zilizo na unga.

Juu ya meza iliyotandikwa leso mna sinia tatu limepakuliwa wali, marage, pilau, yai na sharobati.

Juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao mna sinia nyeusi, ndani yake mmepakuliwa wali kwa marage, kabeji pamoja na nyama.

Sahani moja nyeupe yenye mviringo. Juu kumepakuliwa viazi karai, samosa, mahamri na soseji zilizokaangwa kwa mafuta.

Kiganja cha mkono rangi yake nyeusi na ukucha umeshikilia ndizi ambayo imebambuliwa maganda, nyuma yake zingine ziko juu ya meza.

Jiko la makaa juu yake kuna chuma, mishakiki, nyama ya kuku, chapati pamoja na kikombe ndani mna supu.

Ufuoni wa bahari kuna nyumba yenye paa ya makuti chini kuna mchanga mweupe kando na kichaka ya cactus . Mbele mwani imetapakaa.

Mashua moja imepakia, mbele kuna msitu wa kijani kibichi na miti ya minazi juu angani kuna mawingu ya rangi ya kijivu.

Mchuuzi mmoja amevalia shati ya manjano. Mbele yake kuna karai iliyojaa crips ya mihogo na vipande vilivyokaangwa kwa mafuta. Kando yake jiko la makaa na kiti ya plastiki.

Juu ya meza nyeupe, kuna trei zilizotengenezwa kwa alumini. Zimebeba chapati, samosa, nyama ya kuku iliyokaangwa na kachumbari.

Ufuoni wa bahari, kuna miti ya minazi. Chini ardhini, mchanga ya rangi ya udhurungi. Juu angani, mawingu ya kijivu.

Kiganja cha mkono, kimebeba sahani ya viringo. Juu yake, kuna mbaazi ya maharagwe, samosa, mahamri mawili na soseji .